Hawa ni wanyama wawili wa porini, ambao ni sehemu ya wanyama watano wakubwa. Simba dume na jike, ambao wanakuwa na wakati mzuri wa kujituliza wakilala porini.

Huyu ni kondakta wa basi, mtu tofauti na dereva anayefanya kazi kwenye basi kusaidia abiria na kusimamia ukusanyaji wa nauli. Majukumu yao ni pamoja na kukusanya nauli, kutoa tikiti, kusaidia abiria na mizigo, kutoa taarifa kuhusu njia na vituo.